Dawa za tiba asilia zilizotengenezwa kwa matunda asili, Zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti ili visiweze kuharibika na maelezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mnunuzi kutumia kwa usahihi zaidi.